Kuna mtu jinsia ya mwanaume akitumia kituo cha kunawia mikono chenye chupa kubwa ya sabuni au sanitizer ,kinachoonekana kuwa cha' vivo energy' tukio hili linafanyika nje labda karibu na duka au soko ,kama inavyoashiria ishara ya' welcome' nyuma watu wengine pia wanaonekana wakiwa wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa afya.

Kuna mwanamke, labda mama au mlezi, akimtazama mtoto mchanga aliye lala chini ya chandarua, chandarua hicho cheupe kinafunika kitanda cha mtoto kikiashiria jitihada za kumlinda kutokana na mbu na magonjwa kama malaria.

Tukio la chanjo, ambapo mwanamke mzee mwenye nywele za kijivu, amevalia barakoa ya blue , anapokea sindano ya chanjo kwenye mkono wake wa kushoto. Mtu anayemchanja, ni mhudumu wa afya, amevalia koti jeupe na barakoa.

Ni kundi la watu baadhi wakiwa wamevalia kanzu za kimatibabu na wengine wamevalia barakoa wakishiriki katika maandamano. Wamebeba mabango mawili makubwa bango la kwanza lina ujumbe love your eyes na nembo mbalimbali ikiwemo ya World Sight Day 2024 .

Kuna wataalamu wawili wa afya wakiwa wamevaa barakoa na mmoja akiwa amevaa kitambaa cha kichwani wakimhudumu mtoto mchanga aliyelala kwenye kifaa cha kupimia urefu. Wafanyakazi nje nchini ya makazi rahisi labda kama sehemu ya huduma za afya za jamii au kampeni ya chanjo.

Ni kliniki ya rununu Beyond Zero Mobile Clinic ikiwa imeegeshwa nje. Kliniki hii imebeba vifaa vya matibabu. Mwanamke aliyevalia sare ya bluu labda mhudumu wa afya anabeba mtoto mchanga akiwa na mwavuli.

Kuna watu kadhaa wakiwemo viongozi wa wadau, huku wengine wawili wakikata utepe wa uzinduzi. Nyuma yao, kuna gari ya kubwa ambalo linaonekana kuwa kliniki ya rununu. Na majina ya mashirika kama AMREF Health Africa na AstraZeneca yanaonekana wazi.

Mijalada ya ripoti ya kiufundi ya Beyond Zero ya miaka elfu mbili kumi na tisa na elfu mbili ishirin. Kwenye picha kuna kliniki ya rununu ya Beyond Zero ambayo inaonyesha huduma za afya zinazotolewa kwa jamii. Watu kadhaa wakiwemo wataalamu wa afya na wanajamii wamekusanyika karibu na kliniki hiyo ya rununu.

Kundi la watu wengi wakiwa wanawake na watoto wamekusanyika karibu na gari la kliniki wakionyesha maitaji ya huduma za afya katika jamii hiyo, hii inaashiria juhudi na kupeleka huduma za afya karibu na watu

Kwa karibu mdomo wa mtu, unaonekana ni mwanamke akifanyiwa usafishaji wa meno kitaalamu. Daktari wa meno ambaye mkono wake umevaa glovu ya buluu, anatumia kifaa cha kung'arisha meno ambacho kina brashi ndogo inayozunguka. Ikizunguka na meno ya juu ya mtu huyo.

Kuna daktari wa meno akiwa amevaa koti jeupe la daktari na kinga za mikono za bluu. Anashikilia mfano wa taya ya meno na brush nyekundu akionyesha jinsi ya kusafisha meno. Hii inaashiria mada ya afya ya meno na umuhimu wa usafi wa kinywa.

Kuna mkono wa mtu akikamua dawa ya meno kutoka kwenye mrija na kuiweka juu ya brashi ya meno. Brashi inaonekana safi na mpya. Picha inalenga sana kitendo cha kuiweka dawa ya meno, ikisisitiza umuhimu wa usafi wa kinywa na afya ya meno.

Ni mkusanyiko wa vifaa vya afya ya meno vilivyopangwa juu ya uso wa buluu. Vifaa hivyo ni pamoja na miswaki kadhaa yenye rangi tofauti, uzi wa kusafisha meno katikati viebajengo viwili na zama kadhaa za meno zinazofanana na zile zinazotumiwa na madaktari wa meno.

Kwa karibu, mdomo uliofunguka ukionyesha meno ya mbele ya mtu ambayo yana nafasi wazi kati yao. Mdomo unaonekana kuwa na afya njema na meno meupe.

Wanafunzi au wataalamu wa meno wakifanya mazoezi katika maabara au kliniki ya meno. Wote wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa, wakionyesha umakini katika usafi na usalama. Wamekusanyika kwenye meza wakifanya kai kwa bidii, kwenye vifaa vya meno na mifano ya meno.

Kuna gari la kubeba wagonjwa jeupe lenye mistari nyekundu likipita kwenye barabara yenye tope na maji labda kutokana na mvua. Eneo hilo linaonekana kuwa la vijiji au pori lenye mimea na miinuko ya ardhi. Kuna uzio wa mbao uliopakwa rangi nyekundu na nyeupe kando ya barabara.

Ni eneo lililoharibika vibaya, likiwa na mabaki ya vyumba vilivyobomoka na mabati yaliyopindika, kuelekeza kwenye tukio la janga au moto. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea kwenye eneo hilo, wengine labda wakitafuta vitu vyao au kutoa msaada.

Watu wawili mwanamke na mwanaume wakitumia kituo cha kunawa mikono kilichowekwa mbele ya nyumba zinazoonekana kuwa za mabati. Mwanaume anaonekana akinawa mikono huku mwanamke akimsaidia au kutoa maelezo.

Hali ya mafuriko makubwa katika eneo la makazi labda mtaa wa mabanda au eneo lenye msongamano wa watu. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea au kusimama ndani ya maji machafu ambayo yamewafikia hadi viunoni mwao. Majengo ya makazi yanaonekana yamefurika.

Ni tukio la moto mkubwa usiku na mianga mikali ya moto inaonekana kwa nyuma. Mbele kuna watu kadhaa wakiwemo waliovalia sare nyekundu zinazofanana na zile za shirika la msalaba mwekundu kuashiria kuwa ni wafanyakazi wa huduma za dharura au waokoaji. Mandhari ni ya giza sana na isipokuwa na nuru inayotokana na moto.

Hili ni gari la wagonjwa aina ya Toyota, lenye maandishi mekundu iliyoandikwa kwenye lugha ya Kingereza, msalaba wa buluu, taa za dharura, nambari za usajili za nchi ya Kenya, likiwa limeegeshwa nje karibu na miti, jengo. Kuna taki nje na mazingira tulivu ya kijijini au sehemu ya pili yenye utulivu.

Kuna aina mbalimbali za jamii ya kunde kama vile maharagwe meusi, maharagwe mekundu, njerege za kijani na za njano na ndengu. Ziko kwenye bakuli za udongo na gunia ndogo; zikiashiria lishe bora na vianzo vya proteni.

Kuna kundi la wanaume wengine wakiwa wamevaa nguo za kazi wakifanya usafi au kuchimba mitaro kwenye eneo lenye udongo mwingi na uchafu. Wanaonekana kutumia majembe na zana zingine za kuchimba. Nyuma yao kuna makaazi duni au vibanda vilivyojengwa kwa mabati za kijani.

Mwanamzima moto akijaribu kuzima moto mkubwa uliokuwa unateketeza jengo. Kuna moshi mwingi na miale ya moto inayoonekana kutoka kwenye jengo hilo. Chini ya jengo na ardhini kuna povu jeupe.

Huu ni ulimwengu wa chini ya maji uliojaa samaki wa aina mingi wakiruka. Miamba ya matumbawe yenye rangi tofauti imeunda mandhari hii. Mionzi ya jua hupenya ndani ikiangazia viumbe hawa wa baharini.

Kuna mtu aliyevaa koti jeupe labda daktari au mtaalamu wa mahabara akishughulisha na vifaa vya kuhifadhi sampuli vinavyo fanana na friji au jokovu chumba kinaonekana kuwa mahabara au sehemu ya huduma za afya na nje ya dirisha kuna majengo mengine.

Kuna jengo, la kituo cha afya, likiwa na kuta za rangi ya blue hadhifu, na paa ya blue , iliyokolewa, likiashiria kuwa linaweza kuwa kliniki au zahanati huko. Lina madirisha mengi na milango ya mbele na nje yake, kuna ngazi ndogo na bustani iliyopandwa.

Friji mbili nyeupe zilizowekwa moja juu ya nyingine. Zikiwa zimechakaa na zenye madoadoa mengi yanayoashiria uchafu au kutu. Friji ya chini inaonekana kuwa na kufuli ndogo kwenye mpini wake.

Kuna kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitali, ambacho kina skrini inayoonyesha namba za shinikizo la sistoli na distoli pamoja na mapigo ya mwoyo. Pia kuna kamba ya kuifunga kwenye mkono iliyokunjwa nyuma ya kifaa.

Kuna dawati lenye kompyuta, kibodi na kipanya. Kwneye skrini ya kompyuta picha ya x-ray inaonekana ikionyesha matumizi ya vifaa vya matibabu. Pia kuna daftari na karatasi juu ya dawati. Hali hii inaashiria ofisi au kituo cha afya labda chumba cha kupiga picha za x-ray .

Kuna kifaa cha kufuatilia afya chenye skrini inayoonyesha grafu na namba za vipimo vya wagonjwa. Kifaa hicho kiko karibu na watu wawili mmoja akiwa amevaa kanzu nyeupe ya daktari, chini ya kifaa kuna kikapu chenye waya na vifaa vingine vya matibabu.

Ni maabara ndogo au chumba cha upimaji wa matibabu meza nyeupe ina vifaa kadhaa vya maabara ikiwemo darubini mashine ya konsola na mirija ya kupimia dawa nyuma kuna jengo lenye dirisha na kuta za chumba zimepakwa rangi ya majano.

Ni rundo la mirija ya sampuli ya damu kila moja ikiwa na kofia nyekundu iliyopakiwa kwa uangalifu kwenye tray nyeupe na kufungwa kwa plastiki. Mirija hii hutumiwa kukusanya sampuli za damu kwa uchunguzi wa kimatibabu.

Ni kifaa cha kimatibabu ambacho kinaonekana kuwa na kichunguzi cha mgonjwa kutoka kampuni ya Midri. Kifaa hicho kina skrini inayonyesha data mbalimbali za kimatibabu na chini yake kuna sehemu ya kuhifadhi vifaa vingine kama vile kaa ya kupima shinikizo la damu ambayo imeandikwa Safaricom.

Ni kifaa cha kisasa cha maabara, kinachoonekana kuwa hamster 100. Kinachotumika kwa uchunguzi wa kimatibabu. Kifaa hiki kimezungukwa na vifaa vingine vya maabara kama vile kompyuta, rafu zenye vitu mbalimbali, na vyombo vya kemikali. Pia kuna pipa la taka la rangi nyekundu.

Ni eneo la kazi la kisasa labda maabara au ofisi ya kituo cha afya. Kuna mashine kubwa ya kisasa ya matibabu iliyoandikwa Realy com . Kompyuta mbili printer na vifaa vingine vya kielektroniki. Dawati ni safi na kuna viti vya ofisi.

Kifaa cha matibabu kina rangi nyeupe na paneli ya kudhibiti yenye skrini ndogo ya dijitali. Kina nyaya nyingi nyeusi na nyekundu zinazounganishwa pamoja na nyaya za umeme. Kifaa hicho kimewekelewa juu ya meza.

kuna mwanamke akiwa ameshika kichwa chake kwa mikono yote miwili uso wake ukiwa umefichwa. Mwanga hafifu unamwangazia na mandhari ya nyuma ni nyeusi ikionyesha hisia za huzuni, mkazo au wasiwasi. Pete inaonekana kwenye kidole chake.

Muuguzi mwanamke anayeonekana amechoka na kufadhaika akiwa amekaa chini na mikono yake imeshikia kichwa chake. Amevalia sare zake za kazi, glovu za buluu na barakoa yake imeshushwa. Hii inaangazia changamoto za afya ya akili na mfadhaiko wanaokumba wataaluma wa afya.

Kuna mchoro wa mwanamke amechoka, amejiegemeza kwenye kompyuta ndogo akiwa na kikombe karibu yake. Anaonekana kuwa na mfadhaiko au amechoka. Hii inawakilisha masuala ya afya ya akili, kama vile msongo wa mawazo au uchovu wa kazi.

Kuna mtu labda mwanamume akiwa ameinamisha kichwa mikononi mwake juu ya meza akionyesha dalili ya msongamano wa mawazo au uchovu. Mbele yake kuna kompyuta mpakato, miwani na daftari ilidokezwa kuwa anaweza kuwa kazini au anajishughulisha na kazi.

Kuna sanduku la dawa ya Profen inayotumika kwa ajili ya kutuliza maumivu na kupunguza homa hasa kwa watoto kama inavyoonyeshwa na picha ya mtoto kwenye sanduku. Sanduku hilo lina rangi nyekundu na nyeupe ndani na maelezo ya kina kuhusu kupimo.

Kuna sanduku na chupa ya dawa ya Careone, dawa hii inayotumika kupunguza maumivu ya homa inaonekana kama vidonge. Maelezo ya juu uwezo wake wa ziada na kufanya kazi haraka pia yanaonekana. Picha inaonyeshana uwepo wa dawa za kisasa na upatikanaji wa huduma za afya.

Mtoto mchanga akipokea chanjo ya matone mdomoni, mkono wa mtu mzima, labda mhudumu wa afya, unashika kipipa kidogo cha chanjo na tone moja la kioevu linaonekana likidondoka kuelekea kwenye mdomo wa mtoto.

Kuna mkono wa mtu mzima ukiweka alama ya kuchora kidole cha mtoto mchanga labda kama sehemu ya chanjo au utambulisho baada ya kuzaliwa. Mkono wa mtoto umeshikiliwa kwa upole hali inaashiria huduma za afya ya mama na mtoto.

Mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa daktari au nesi akimpatia mtu sindano, labda ya chanjo. Wote wawili, mtoaji huduma na mpokeaji, wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa kutafuta kanuni za afya na usalama hasa katika kipindi cha sasa.

Mtaalamu wa afya, anaonekana kuwa nesi, akimpatia mtoto mdogo chanjo kwa mdomo ambaye ameshikiliwa na mama yake. Chanjo hii ni muhimu sana kwa afya ya watoto ikiwasaidia kuzuia magonjwa makali ya kuhara.

Msichana mdogo anaonekana kuwa na umri wa shule ya msingi, akipokea sindano mkononi mwake. Mtoa hudumu wa afya amevaa barakoa na glovu nyeupe. Anaonekana akimpa mtoto huyo sindano.

Mama akiwa amembeba mtoto wake mdogo anayelia wakati mtaalamu wa afya anayeonekana kuwa nesi au daktari akimpa sindano. Wote wawili, mama na mtaalamu wa afya, wamevalia barakoa kuashiria umuhimu wa usalama wa afya.

Ndani ya wodi ya hospitali pengine wodi ya watoto kutokana na uwepo wa watoto wadogo na vitanda vingi ,mama mmoja amemshika mtoto mdogo na kuna mtu mwingine labda muuguzi au mhudumu ameketi karibu naye, vitanda vingine vinaonekana nyuma baadhi ya vikiwa na wagonjwa au walezi rangi ya ukuta inaonekana kuwa waridi.

Hii ni kampeni ya upeanaji wa chanjo, muuguzi anaonekana akimnyunyizia mtoto matone ya dawa huku mama akimshikilia. Watu wengi wamekusanyika wakiwa wamevaa barakoa. Kuna waliosimama na walio keti.

Mtu akiosha mikono yake kwenye kituo cha kunawa mikono cha nje, kinachoonekana kuwa rahisi kutumia. Kituo hicho kina ndoo la bluu na bomba la maji, pamoja na sabuni.

Mguu uliovimba hasa eneo la kifundo cha mguu na michibuko inaonekana. Hii inaweza kuwa jeraha la michezo kama vile kucheza au kusokota mguu. Hii inaangazia umuhimu na huduma za afya hasa katika eneo la tiba la michezo.

Hivi ni vifaa vya kujikinga. Kuna kofia nyeusi ngumu ya kichwa. Pia kuna jozi mbili za pedi za magoti na za viwiko. Vitu hivi ni muhimu na hutumika katika kulinda mwili wakati wa shughuli ya uendeshaji wa baiskeli ama pikipiki.

Ni mguu wa mtu ukiwa umelalia kwenye nyasi huku mkono wake ushika enka. Mtu huyu amevaa kiatu cha michezo cha rangi ya kahawia na sola nyeupe. Mkono anashikilia enka kuashiria maumivu au jeraha kama vile sprain au enka.

Ni kapi ya netiboli au mpira wa kikapu. Ikiwa na wavu lenye rangi nyekundu, nyeupe na blue . Imefungwa kwenye nguzo. Anga ni blue safi nyuma ikionyesha mazingira ya wazi, inaashiria michezo ya shughuli za kimwili.

Ni mtu labda mwanariadha akishika goti lake kwa mikono miwili kuashiria maumivu au jeraha la goti. Mtu huyo amevaa kaptura nyeusi na ana saa ya mkononi kwenye mkono wake. Nyuma yake kuna barabara na mwanga wa jua unaonekana kwa mbali.

Kuna mwanaume anaendesha baiskeli, akiwa amevaa nguo za michezo na kofia ya kinga. Amesimama kando ya barabara yenye mteremko, akiwa ameshika mguu wake wa chini, akionyesha maumivu, labda kutokana na kuendesha baiskeli kwa muda mrefu. Hii inaashiria suala linalohusiana na michezo.

Huyu ni mchezaji wa mpira wa miguu aliye keti chini. Anaonekana kuwa ana maumivu makali. Ameshikilia sehemu iliyomo nyuma ya paja lake ambapo panaonekana ndipo pana jeraha.

Mwanaume akibeba begi la michezo, nyeusi lenye nembo ya Nike ya rangi ya kijani kibichi pamoja na mpira wa kikapu. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa uwanja wa ndani wa mpira wa kikapu na mistari nyekundu na nyeupe ya uwanja ikionekana chini.

Mwanamume mwenye nguvu labda mwanamchezo wa ndondi akiwa na mkono wake mmoja umefungwa kwa kitambaa kikubwa au kamba zikiwa zimefunganishwa kwa uangalifu hadi kwenye ngumi yake. Mkono wake mwingine umefunikwa na glavu nyepesi ya rangi ya kijivu.

Kuna mmea wenye majani mabichi na maua madogo labda pori au mmea wa asili. Majani yana muundo maalum wenye mianya midogo na yanagusa ukuta au ardhi yenye mawe. Inatoa taswira ya mmea unaopatikana katika mazingira ya asili.

Ni eneo la nje lenye mimea mingi ,likiwa na miti yenye majani mabichi, yanayoruhusu mwanga wa jua kupenya. udogo unaonekana kuwa na vivuli vingi vya miti. Na kuna mimea midogo na nyasi ardhini .Nyuma kuna uzio wa mbao na mimea mingine mingi.

Kuna msitu mnene mwenye miti mirefu na majani mengi, yakionyesha ukuji mkubwa wa mimea. Majani yanaonekana kuwa na vifuli tofauti vya kijani, na kuna miti mikubwa yenye vigogo vyenye maganda yanayoweza kuonekana vizuri, inaashiria eneo la asili lililohifadhiwa.

Mti mdogo wenye majani mabichi, labda mmea wa miti shamba ukiwa umepandwa ardhini. Nyuma yake kuna majengo ya mbao, yakiashiria mazingira ya vijijini au shamba.

Ni mti wa papai wenye matunda mengi mabichi yaliyo shikilia kwenye shina. Majani makubwa ya kijani kibichi ya mti yanajitokeza kuelekea angani ambayo inaonekana kuwa na mwangaza wa jua.

Miti yenye majani mabichi yaliyong'aa kutokana na mwanga wa jua unaopenya katikati ya matawi. Inaweza kuashiria vianzo vya dawa asili, kwani mimea mingi hutumika katika tiba asili. Hii inaangazia umuhimu wa mimea katika huduma za afya hasa tiba ya jadi.